Hili ni soko wazi na ni soko kubwa sana tunaona wauzaji wakiwa na bidhaa mbalimbali, pia tunaona kuna wanunuzi wengi sana katika soko hili bidhaa zinazouzwa huku ni kama machungwa, kuna viazi, kuna malenge, ndizi na bidha nyingi zinginezo.

Hii ni machine ya kisasa ya kueka maziwa, unapotaka kununua maziwa kutoka machine hii, unalipa kulingana na kiwango cha maziwa ambayo unataka, kisha unaekewa kiwango hicho, kama ni nusu litre au litre moja.

Hili ni duka la viatu vya sketi. Viatu hivi vina magurudumu chini. Magurudumu haya ni kwa ajili ya kuteleza au kuendesha kwa urahisi. Sketi hutumiwa kama njia ya burudani.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Noti ya elfu moja ndio noti ya juu zaidi katika mfumo wa sarufi wa Kenya. Ina rangi ya hudhurungi na pia ina picha ya mzee Jomo Kenyatta ambaye alikuwa rais wa kwanza wa Kenya.

Bango hili ni la Jubilee na inaelezea bima ya afya. Bima hii inasimamia mgonjwa akiwa amelazwa hospitalini, mama akiwa anajifungua, na pia inagharimika katika matayarisho ya mazishi ya aliyechukua bima.

Hili ni la Anziano. Linatoa bima ya gari ya kibinafsi. Bima hii kwa mwezi mmoja ni shilingi elfu moja na kwa mwaka mmoja ni shilingi elfu tano.

Gari hizi zimeegezwa katika eneo hili, zote zinafanana kwa muundo lakini rangi ndio zilizotofauti, gari hizi zinapendeza na nizakifahari .

Vikapu vya jadi vinapendeza sana. Wafumaji wamevishona kwa ukubwa tofauti tofauti na pia kwa rangi tofauti tofauti ambazo zinavutia sana kama rangi ya samawati, ya njano, rangi ya udhurungi, nyekundu. Kwa kweli vinapendeza.

Soko hili ni kubwa na lina watu wengi. Tunaona kuna bidhaa tofauti tofauti zinauzwa hapa kama vile: matunda ya maembe, tunaona ndizi, avokado , machungwa, tunaona viazi.

Hiki ni kibanda cha Mpesa. Mteja amewasili hapa na shilingi zake elfu mbili za Kenya. Anataka kuwekewa pesa kwa njia ya wakala ya Mpesa. Na ili kutumia njia hii, lazima uwe na kitambulisho cha kitaifa.

Kuna gari nyingi za kifahari katika eneo hili zimeegeshwa hapa chini ya ghorofa ya ardhi kuna gari za kifahari kama vile kuna mercedes, audi, kuna subaru, mistubishi, kuna prado pia na gari zinginezo nyingi.

Malkia ni bima ya maisha kutoka kwa kampuni ya Britam. Bei yake ni shilingi mia sita ishirini na inasimamia mipango yote ya matanga ya ambaye aliichukua bima.

Kibanda hiki ni kibanda cha kuuza nguo. Naona ni nguo za wanawake zinauzwa hapa na ziko haina tofauti tofauti na pia rangi tofauti. Muzaji yuko mlangoni tayari kukaribisha wanunuzi kwenye kibanda.

Hili linakaa kuwa darasa unaonyesha

Hili ni bango la bina ya bodaboda inahimisa kwa kupata pima ya bodaboda unaesa pata Kwa shilingi elfu tatu na pia kuna Ile ingine ya shilingi elfu sita.

Kampuni ya Kenya Orange ni kampuni ambaye inapeana bima, Na imeweza kuraisisha sanaa njia ya kupata bima hii ukiwa katika nyumba yako, Imeleta njia ya kupata bima kutumia simu yako.

Soko hili ni kubwa sana, na lina watu wengi ,wauzaji wako bidhaa tofauti tofauti ambazo wanauza ,pia wanunuzi ni wengi sana.

Magari haya niya kifahari na yanapendeza sana, yameegezwa pahala hapa ili yaweze kuuzwa, yanauzwa kwa bei ya juu sana, na yanahitaji fedha nyingi ili yaweze kununuliwa.

Hili ni soko la urembo, tunaona kuna vipuli tofauti tofauti vinauzwa. Kuna mikufu pia ya aina tofauti, ushanga wa kiunoni, kuna mikoba ambayo imetengenezwa na kamba za kitamaduni.

Duka hili nila viatu ya michezo pamoja na mazoezi. vipo katika saizi na miundo tofauti tofauti na pia rangi zake ni tofauti na ambazo zinapendeza. vimeundwa kwa ajili ya wanawake, wanaume, pamoja na watoto.

Gari hili jeupe ni aina ya Suzuki na ni gari ambayo inaenda kwa kasi sana lakini inatumia mafuta machache sana gari hili ni ndogo lakini nzuri sana na linabeba watu wanne.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Tunaona kuna magari mengi sana, sababu ya kuegeza magari hivi yaeza kuwa kama kuna sherehe muhimu inaendelea hapo kando ama magari haya yanauzwa au kuna shughuli za kibiashara

Soko hili lina bidhaa za pesa sana na za kuvutia. Tunaona kuna bidhaa kama: nyanya, viazi vitamu, tango na pilipili, kuna ndimu, carrot na pia kuna vitu vingine vingi.

Bango hili ni la anziano, linaelezea kuhusu bima ya afya ambayo inasimamia mgonjwa anapolazwa hosiptalini na mambo ambayo wanasimamia ni kama kupata mtoto, pesa za madawa na pia pesa za daktari.

Tunaona kuna bidhaa kadhalika zinauzwa katika saloni hii, kama vile mafuta na pia kemikali za nywele. Kuna huduma tofauti tofauti katika saloni kama vile, kushukwa nywele, kufanyiwa masaji, kupakwa rangi za nywele na kupakwa rangi za vidole.

Eneo hili linatoa huduma ya saluni. Hizi huduma ni kama vile kusukwa nywele, kupakwa rangi kucha, kupakwa rangi nywele, kufanyiwa masaji na mambo mengine mengi.

Hiki ni kibanda kidogo cha kuuza vyakula. Kuna vyakula kama viazi, kuna karati, pia tukona pilipili hoho na kuna tango pia.

Hili ni duka la ujumla ikona bidhaa za kila siku, kama vile sukari, mafuta, mikate, maziwa, na pia likona huduma za kupokea na kutuma empesa.

Tunaona gari za kifahari zimeegezwa katika sehemu hii kama vile Mercedes tunaona pia prado na gari zingine nyingi. Hii ni kuashiria kwamba kuna hafla fulani muhimu ambayo inaendelea katika sehemu hii.

Siko hili ni kubwa sana. Lina wauzaji wengi na pia wateja wengi. Tunaona kuna bidhaa nyinyi sana zinauzwa kama vile matunda, kuna pilipili hoho, nyanya, vitunguu na sehemu nyingine pia tunaona nguo zinauzwa.

Hiki ni kibanda cha kuuza vyakula, tunaona kuna vyakula mbalimbali kama vile, viazi, kuna vitunguu, kuna nyanya na vyote vimepangwa katika viwango, mbalimbali kuashiria bei zao ni tofauti.

Bango hili linaonyesha bima ya pikipiki. Kuna pikipiki za usafiri ambazo kwa mwezi moja ni shilingi elfu moja mia tano kwa miezi sita ni shilingi elfu tatu mia tano na kwa miezi kumi na mbili ni shilingi elfu nne mia tano na kwa ile ya kibinafsi kwa mwaka mmoja ni shilingi elfu mbili mia tano.

Hiki ni kibanda kinachotoa huduma ya, m-pesa. M-pesa ni njia ya kutuma pesa au kupokea pesa kwa simu. Katika kibanda hiki tunaona pia mhudumu anauza rangi za aina tofauti tofauti.

Ni eneo la kuuza magari. Naona magari haya ni ya kifahari. Mnunuzi anapotaka kunua gari, anatembelea sehemu hii, anachagua gari lake kisha analilipia na anaeza kupewa gari lake.